Hapa ni kwenye ngome ya mganga ambaye ndiye daktari wa kitamaduni anayetibu magonjwa na kutumia vifaa hivi ambavyo ni chupa inaonekana na vitu vinavyokaa kama rangi ya mkonjo na kuna beseni yenye madawa mengi.